Hii ni shillingi elfu moja, unaweza kutumia pesa hii kununua vitu kadhaa kama kulipa sehemu ya kodi ya nyumba au kulipa sehemu ya karo ya shule au kununua bidhaa tofauti tofauti kama mchele ya kupikia watoto au kununua nguo za watoto.

Kuna gari lenye miguu minne au gurudumu nne . Gari lenyewe lina maandishi ya mikopo . Kuna nambari ambayo ukibonyeza unaweza kuwasiliana na wenye kampuni ya kupeana mikopo ili kupata mikopo yako . Nambari yenyewe ni 23083.

Gari hili ni la mtu binafsi kwa sababu halina maandishi yanaonyesha kuwa ni gari la kubeba abiria . Ikiwa gari hili linatumika kubeba abiria basi linaweza kubeba abiria kumi na wanne au hata zaidi . Gari hili lina miguu minne linaosaidia katika kazi mbali mbali.

Kuna magari aina tofauti tofauti. Magari haya yote yana magurudumu manne. Magari haya pia hayana nambari ya kujitambulisha, ni kama bado ni mpya na hayajanunuliwa.

Magari haya hayana nambari ya kujitambulisha. Magari yamo katika duka la kuuza magari. Kuna moja la huku mwisho ambalo ni la rangi nyeusi tititi. Ni ya bei ghali sana.

Kuna tangazo la bima ya pikipiki, ni rahisi kupata. Ni shilingi elfu mbili mia tano kwa mwezi moja. Kila mwezi, dereva anapaswa kulipwa shilingi elfu mbili mia tano ili kuhakikisha kuwa serikali au kampuni la bima linalipisha pesa ikiwa ajali imepatikana.

Kuna bima aina tofautitofauti. Hapa tunaona bima ya pikipiki yenye miezi sita, yenye inataka mtu alipe shilingi elfu mbili na mia tano halafu kuna ya miaka moja ambayo inataka mtu alipe shilingi elfu nne.

Hapa ni duka ya M-Pesa. M-Pesa hutusadia sana katika shughuli ya kutoa pesa au kuhifadhi pesa katika simu zetu, au kutuma pesa. Ikiwa unataka kuhifadhi pesa, unahitajika kuenda pale na kitambulisho chako ili usaidiwe kuhifadhi pesa katika simu yako.

Kuna matunda aina tofauti tofauti. Huyu ni mchuuzi ambaye anawaza. Ako na bidhaa mingi lakini hakuna anayekuja kununua. Tunaona vitunguu, nyanya, ovacado , maembe na hata ndizi.

Bima ya afya ni kitu muhimu sana. Unaweza kwenda hospitali ili kwangaliwa ikiwa sisi ni wangonjwa ikiwa tu sisi tuko na bima ya afya, kwa kuwa, bima ya afya husaidia sana wagonjwa katika hali yao ya ...

Hapa ni mahali pa kupadilisha pesa ya kenya na pesa za inji ya ngambo kama Amerika, leo ni tarehe sita mwezi nane na saa tunaonyesha kwenye mchoronni saa nane dakika ishirini na mitatu

Kuna bidhaa kadhaa wa kadhaa kama: nyanya, maembe, ndizi yenye imeiva na yenye haijaiva. Wanabiashara wengi hupenda kuuza vitu kadhaa ili wawe na faida nyingi. Mimi pia ningependa nianze biashara kama ya kuuza maembe ili nipate wateja.

Duka la kuuza bidhaa pamoja na Mpesa, Mpesa husaidia katika shughuli za kutoa na kutuma pesa kwa wateja mbalimbali.

Shilingi ni elfu moja pesa ya kenya. Pesa hii huweza kununua vitu mingi kama kulipa kodi ya nyumba, kulipa vyakula na kununua nguo au mavazi.

Gari kubwa ina nafasi ya kubeba gari ndogo. Gari yenyewe inataka dereva mwenye ujuzi wa kuendesha gari hili ili kuhakikisha usalama wa gari mpya ambayo imebebwa juu au hata usalama wa wanaotembea kando ya barabara.

Katika duka la M-pesa kuna shughuli kadhaa ambazo huendelea . Shughuli ya kwanza kutoa pesa, shughuli ya pili kutuma pesa. Ikiwa una pesa unaweza peleka katika duka la M-pesa ili uweze kutumia mwenye unataka kumtumia.

Gari hili ni la mtu kibinafsi kwa sababu halina maandishi yanaashiria kuwa ni ya kubeba abiria, ikiwa gari hili litatumika kubeba abiria basi, linaweza kubeba abiria kumi na wawili au zaidi.

Magari haya ni ya aina tofauti. Kila moja uhakikisha kuwa amenunua gari baada ya kupata pesa. Kila mara huwa tunaona wanasiasa ndio humiliki magari kama haya.

Chakula ni kitu muhimu katika maisha yetu kama binadamu. Tunaona ndizi, tunaona mahindi ambazo hazijaiva au ambazo hazijapikwa pamoja na matunda mengine. Matunda haya yana umuhimu kuwa yanaweza uzwa ili pesa ipatikane.

Kuna aina mingi za bima, kuna bima ya bidhaa. Hapa tunaonyeshwa bidhaa ambazo zinahitaji kuifadhiwa au kulindwa kutokana na bima. Kuna bima ya moto, ya wizi na hata vitu za kielektroniki.

Kuna magari mengi huko nyuma lakini hapa tunaona gari nzuri sana yenye bei ghali. Unapotaka kununua gari kama hili, basi lazima uwe na hela.

Ni soko ambapo watu wanauza viatu. Viatu hivi ni vya pei kali sana. Ukitaka kununua viatu basi lazima uwe na shilingi elfu moja mia tano kuelekea ama huwachane nazo. Ukitaka kuwa mchuuzi mzuri unavaa urudishe bei jini ili wateja wapate kununua.

Hili ni duka la Mpesa ambalo hutumika katika shughuli tatu; ya kwanza ni kutoa pesa, ya pili ni kuondoa fedha na ya tatu kuhifadhi au kuweka pesa kwenye simu. Unachohitaji kuwa nayo ni kitambulisho cha Jamhuri ya Kenya.

Kuna biashara mbalimbali zinazoendelea hapa. Magari yamewekwa kwenye maegesho, huku wenyewe wakiingia kwenye maofisi, kushughulikia biashara mbalimbali. Hapa mbele, tunaona gari lenye magurudumu manne. Ikiwa utahitaji gari, basi lazima ukuwe na pesa mingi.

Mchoro unatuonyesha jinsi ya kutuma pesa. Unapotaka kutumia simu ya mkono kutumia mwingine pesa, unaenda katika mchoro wa tuma pesa kisha unabonyeza nambari ya mwenye anafaa atumiwe pesa kisha unaweka neno lako siri.

Mchoro unatuonyesha aina moja ya bima, bima ya afya. Bima ya afya husaidia katika kila hali, ikiwa mtoto ni mgonjwa au ikiwa mama ni mgonjwa, au baba wa nyumba ni mgonjwa, kuna mama, kuna baba na kuna mtoto ambaye anaonekana kuwa na afya nzuri sana.

Watu hawa wanne wako na shughuli tofauti tofauti, hapa ni kampuni ya kuuza maziwa. Maziwa ni kinywaji kinachotumika na wazima na hata watoto. Huyu msichana ameketi chini, inaonekana ni asubuhi, jua linachomoza, watu wawili wanachukua maziwa, inaonekana kuwa wameshalipa pesa.

Kuna gari kubwa moja ambayo imebeba magari kadhaa magari madogo madogo. Katika kazi hii tunataka dereva hodari ambaye anaweza kuendesha gari bila kuangamiza au kuhatarisha maisha ya wale ambao wanatembea kando ya barabara.

Kuna bima ya afya na kuna bima nyingine tofauti. Hapa tunaonyeshwa kuwa unaweza pata kinga au ulindwe kulingana na magonjwa kwa kulipa shillingi mia sita ishirini kwa kila mwezi. Unapoenda katika hospitali, una matumaini kuwa utapata matibabu hata bila pesa ukiwa na bima ya afya.

Wafanyibiashara tofauti tofauti wanapenda kuuza bidhaa mingi ilikupata wateja wengi, hapa tunaona nyanya, kitunguu saumu, na hata mimea mingine ambayo yanauzwa.m Mimea kama kitunguu hutumia kutengeneza vyakula kama omena na hata vyakula vingine kama wali.

Kuna nguo aina mbalimbali za kuvaa. Hapa ni sokoni. Kuna nguo ambazo zimewekwa ili wanunuzi waje wanunue, mchuuzi anangoja wateja wakuje, ikiwa wewe ni mchuuzi mzuri unafaa upunguze bei ili wateja wapate kununua kwa bei isiyo ghali sana, Nguo mingi utolewa uko gikomba mjini mkuu Nairobi.

Kuna baiskeli nzuri sana ambayo inaeza kutumika kubeba mizigo. Tunapata pikipiki na mguu ya mtu, ni kama mtu amepanda juu ya pikipiki. Zote zina umuhimu.

Shilingi elfu moja ni pesa muhimu sana, ni pesa ya Kenya, inaweza kutumika kununua vitu kadha kama meza au hata vyakula, unaweza pia tumia pesa kama hii kulipia mtoto karo ya shule au kodi ya nyumba.

Gari ni mengi sana. Kila moja lina magurudumu manne. Magari haya hayana nambari ya kuitambulisha, kuonyesha kuwa bado yamo dukani.

Kuna aina mingi za bima, hapa tunaona tangazo kuhusiana na bima ya magari. Unapochukua bima ya magari unahakikishia usalama wa gari lako. Kuna pesa ambayo unafaa ulipe kila mwezi, ni shillingi elfu moja, unapotaka kulipa mara moja unaweza lipa elfu tano kwa mwaka mmoja.

Hizi ni shilingi mia moja kadhaa. Pesa hizi zikitumika vizuri zinafanya kazi muhimu sana. Pesa hizi ni za kitambo, siku hizi shilingi mia moja haikai kama hii, haina michoro wa mtu binafsi ina mchoro wa mnyama tu.

Tunaonyeshwa kandi ya benki. Unaeza enda kwenye benki au utumie kandi yako na mashini tunaonyeshwa, kutoa pesa yako kutoka kwenye akaunti. Hapa tunaonyeshwa hadi nambari ya akaunti yenyewe.

Hapa tunaonyeshwa bima ya afya. Naona familia ya watu wanne, watoto wawili mmoja msichana na mmoja mvulana. Wanatabasamu wote huku wamefurahia sana .Watoto wanakula na kukunywa kuhakikisha kuwa wana afya njema. Bima ya afya ni muhimu.

Fundi anaenda katika duka la mpesa kutoa pesa, ambayo ametumiwa baada ya kufanya kazi fulani. Mpesa husaidia kwa kutoa pesa, kuhifadhi pesa na kutuma pesa.

Magurudumu haya yana umuhimu sana. Kila moja huuzwa kwa shilingi elfu ishirini na tano. Inalingana ni aina ipi ya gari.

Hapa ni duka la kuuza nyama. Unapoona vioo, kuna nyama ndani ya vioo hivi. Mwenye bucha anauza nyama nzuri sana. Nyama hutusaidia katika kuongeza madini mwilini. Tunafaa tuwapende wanaouza nyama katika maduka kama haya.

Hapa kuna shilingi elfu moja, sehemu ya mbele na sehemu ya nyuma. Sehemu ya mbele kuna mchoro wa rais wa Jamhuri ya Kenya, mwendazake Mzee Jomo Kenyatta. Shilingi elfu moja inaweza tumika kununua vitu vingi sana kama vitabu, kulipa sehemu ya kodi, au kulipa sehemu ya karo ya shule.

Gari hili ni la pei kali sana. Lina gurudumu minne, imetoka katika Rawa Auto, ambayo ni kampuni ya kutengeneza magari, nambari ya kujitambulisha ni ishirini na mbili, ambalo limeandikwa mbele ya gari yenyewe. Ukitaka kuna gari kama hili basi unaweza kuwa wewe ni mwanasiasa ama una pesa.

Kuna magari tofauti tofauti ambayo yamo katika maegesho ya magari. Naona katikati yao lina gari ambalo laweza kutumika kubebea mzigo mbalimbali kama ndizi au hata mawe ya kujengea manyumba.

Magari yenye bei ghali yameegezwa katika uwanja, huku watu watano wakiangalia sehemu moja na mmoja akiangalia sehemu nyingine. Inaonekana kuna shughuli ya mazishi yanayoendelea.

Ndizi hizi zimeiva sana. Kila moja wao ni kama huuzwa shilingi hamsini. Zote ziko na rangi tofauti. Kuna zile ambazo ziko na rangi safi, zingine ni kama ziko karibu kuoza.

Kuna nguo na leso za kuvaliwa na kutumiwa kutengeneza nguo. Hii ni biashara nzuri ambayo inaweza kutupea pesa ya kutupelekea watoto wetu shule kama karo au kulipa kodi za nyumba. Kila mwanabiashara huwa anataka apate faida katika biashara analofanya. Kuna picha ambayo huonyesha vitendo pia.

Katika soko hili tunapata umati wa watu ambao wanafanya shughuli zao za kibiashara. Kwenye picha kuna nyanya na watu wanatumia mwavuli kulingana na jua ambalo linawaka sana.

Magari haya ni ya bei ya juu sana. Ukiwa unahitaji gari, basi lazima utakuwa na shilingi milioni moja nukta tano kuendelea. Sidhani kama unaweza pata gari kama hizi, na shilingi elfu mia tisa ikirudi chini, hiyo huwezikani.

Kuna bima inayoshughulikia usalama wa magari, ikiwa gari lako litapata ajali ya barabara basi kwetu katika kampuni la bima la magari watakusaidia kukupea pesa au kukupea gari mpya kulingana na ajali yenyewe.

Kuna magari kadhaa wa kadha, wanapotaka magari haya lazima uwe na mamilioni ya fedha. Magari haya ni makubwa sana na hutumika sana sana na wanasiasa kwa kutafuta kura kwa wananchi. Hao, wale ambao wamejenga manyumba makubwa makubwa.

Daktari huyu anatumia kompyuta kuweka rekodi ya wale ambao wamekuja kuchukuwa bima ya afya. Bima ya afya ni kile kitu kinachosaidia watu wengi kila ambapo wamekuwa na ugonjwa tofauti tofauti. Tunafaa tujue kuwa kuna magonjwa mengine ambayo haiezi saidika kwa kutumia bima ya afya.

Katika kituo cha kuuza magari tunaona magari yenye rangi tofauti tofauti, ya kuuzwa .Katika upande wa kulia kuna gari ndogo nyekundu, gari kama hii hubeba watu tisa au hata zaidi, lakini sanasana hubeba watu tano kwa sababu ni ndogo sana, ikiwa utabeba abiria zaidi utashikwa na polisi.

Beseni hutumiwa kubeba vitu, kuna duka la Mpesa na begi ya kubebea bidhaa. Duka la Mpesa husaidia katika shughuli ya kutoa na kuwekeza au kuhifadhi fedha. Unapohitaji kutumia mwingine fedha, unapotaka kuenda kutoa pesa, watu huenda katika duka kama hili.

Kunaonyeshwa aina tofauti tofauti ya bima, kutoka katika kampuni ya Jubilee . Hapa tunaambiwa kuwa bei ni rahisi ya kupata bima ya afya kwa wale akina mama wajawazito. Inaweza kuwasadia kulinda afya yao na hata maisha ya watoto wao.

Wanawake hupenda nguo zenye urembo. Hapa ni sokoni. Kila mmoja wao ako katika shughuli ya kuchagua nguo na kununua. Baada ya kuchagua wao humpa mchuuzi pesa na kuchukua nguo yenyewe na kupelekea watoto wao au hata mabwana zao.

Maandishi tofauti tofauti yanayoendana na pesa, kuna benki ya Western Union, kuna Mpesa. Mpesa hutusaidia katika shughuli za kutuma pesa, au kutoa pesa, au hata kuhifadhi pesa yenyewe, baada ya kupata katika biashara tunazofanya.

Hapa tuonaona shilingi elfu moja kadhaa na shilingi mia tano. Katika shilingi mia tano, tunaona picha ya Rais, Mzee Jomo Kenyatta, ambaye alikuwa Rais wa Kenya. Alikuwa rais wa kwanza alikuwa anapendwa na watu wengi na alipigania haki za watu wengi humu nchini.

Gari hili ni la bei ghali sana, humilikiwa na wanasiasa na matajiri ambao wako na pesa zaidi ya milioni tatu. Nambari ya kujitambulisha ni QX80.

Kuna aina mingi ya bima, hapa tunapata bima ya afya ambayo hulipwa polepole, kuna elfu kumi na nne ambayo mtu anaweza pata nayo bima ya afya, kuna nambari ambayo unafaa ubonyeze ukiwa unataka kwasilisha na watu wa kampuni ya kupeana bima ya afya.

Bima ya afya ni kitu muhimu katika maisha ya binadamu, hutusaidia sana na kutulinda kila tunapokuwa wagonjwa, kuna aina mingi ya bima ya afya, ile ambayo hulinda maisha ya mtu binafsi au familia yote.

Hizi ni bidhaa za kuuzwa, ni za kitamanduni ya kimaasai, maasai ndilo kabila pekee ambalo linalinda sheria za kikabila yao kwa imakini, kwa mfano, ukiona masai utamjua tu kwa mavazi yake.

Kuna gari lenye bei ghali sana. Gari lenyewe lina magurudumu manne na hubeba abiria wanne, ikienda sana watano. Dereva anahakikisha kuwa anatokana na ajali za barabara.

Kuna pesa mingi sana, shilingi kumi na shilingi ishirini. Siwezi jua idadi ya pesa hizi kulingana na mficho wa picha, lakini ninalojua kuwa shilingi kumi waweza kutumika kununua vitu kadhaa, kama mandazi moja au switi mbili, zile za kumi kumi.

Onyesho umuhimu wa kutumia akaunti ya benki katika simu bila kwenda katika benki yenyewe. Unaweza weka au kuhifadhi pesa yako kwenye benki kutumia simu bila wasiwasi wowote. Ikiwa utakuwa na wasiwasi, basi utaenda hadi kwenye benki kutatatuliwa shida ambalo unalo.

Hizi ni nguo za kuuzwa. Ikiwa unataka kuuza nguo, basi utaenda pale Nairobi, mahali inaitwa Gikomba, utachukua nguo mingi, ukuje uuzie watu kwa bei ghali, huko unakochukua, utachukua na shillingi kama ishirini, huku ukikuja kuuza utauza na shillingi mia moja.

Magari haya ni ya bei ghali zaidi. Kila gari lina magurudumu manne. Tunaona maandishi ambayo yanaonyesha kampuni ambalo linauza magari.

Nyanya, viazi na vitunguu, vyote vina umuhimu, ni vyakula ambavyo huongeza madini katika mwili wa binadamu. Tunapotaka kupika viazi, tutakata nyanya na tena vitunguu.

Kuna samaki aina mbali mbali, hapa tunaona samaki ambayo imechomwa pamoja na mafuta ikiwa humo juu, muuzaji ana furaha, akipata pesa kutokana na mauzaji au uzaji wa samaki hizi, anaweza pata faida ya kununua vitu vingine vya nyumba.

Gari hili ni la watu binafsi na kama linaweza tumiwa kubeba abiria, basi linaweza kubeba abiria kumi na wanne.

Kuna magari ya spoti. Sisi kama wananchi tunapaswa kujua kuwa magari kama haya huwa hayatumiki kubeba abiria .Unapotaka kuenda safarini hufai kupanda magari kama haya, kwa sababu unaeza vunjika moyo ama uwe na uoga sana kutokana na kasi zao.

Huyu ni mfanyikazi hodari, anafanya kazi ya kuuza viatu. Ningependa kuchukua viatu kama hivi, bali zinaonekana kuwa ni za bei ghali. Ukitaka kuwa mfanyikazi hodari au mfanyibiashara hodari, unafaa ushughulikie wateja wako ipasavyo kwa kupunguza bei ili wapate kununua.

Magari haya hayana nambari ya kujitambulisha. Ni kama magari haya bado ni mapya kabisa. Ukiona vizuri, zote zina rangi nyeupe. Ni vigumu kupata wale wasiokuwa na pesa, kurithi magari kama haya. Ni lazima uwe na pesa angalau.

Huyu ni mteja ambaye ameenda kununua gari. Anaangalia gari moja kwa moja kuhakikisha kuwa gari lenyewe ni lile ambalo amekuwa akilitamani na lina kila kitu ambacho amekuwa akitaka. Baada ya hapo ataenda kulipa pesa kisha atoe hio gari katika hio kampuni. Anawezatumia gari katika shughuli zake.

Hii ni karatasi ambayo ina nambari inayoonyesha kuwa mtu analipa ushuru katika nchi humu ya Kenya. Hapa kuna mahali mtu anatoka, kuna neno la kisiri, kuna jina lake, siku yake ya kuzaliwa, na siku ambayo cheti kilitengenezwa.

Tunaonyeshwa aina tofauti tofauti za magari kulingana na rangi. Kuna magari yenye rangi nyeusi, nyekundu na hata samawati.

Bibilia inatuambia kuwa, hakuna yule atakaye kula bila kufanya kazi. Hizi ni maelfu ya pesa ambazo zinaweza tumika kwa njia mbalimbali kama kulipa karo za shule au kulipa kodi za nyumba. Sisi kama wafanyikazi tunapaswa kujua kuwa pesa ni kitu muhimu na faida katika biashara tunafanya ni muhimu.

Naona elfu moja ya kitambo. Kwa wakati huu, pesa za nchi ya Kenya imebadilishwa. Mara mingi hatuna picha za marais, au picha za watu katika pesa, za Kenya kwa wakati huu.

Kuna watu sokoni, naona mama ameinama huku anachangua majungwa, hili kununua majungwa anapaswa kuwa na pesa anayoitaji mchuuzi ambaye amekaa jini. Kuna bidhaa mengine kama ndizi, maembe na hata avacado kuna sehemu ya ...

Hapa tunaonyeshwa maandishi ya bima, kuna bima ya afya ambayo hutolewa na kampuni ya Jubilee. Kuna vitu ambavyo vinawezafanyika ikiwa mtu ni mgonjwa. Unaweza kuwa mgojwa na ukose kuwa na pesa, ikiwa una bima ya afya basi utatibiwa bure bila malipo.

Hapa kuna magari matatu yanayoonekana vizuri. Magari haya yameegeshwa ni kama kuna shughuli ambayo yanaendelea kama shughuli za mazishi ambayo watu huwa wanaweka magari yao katika maegesho ili kusikiliza maneno.

Hapa kuna shilingi mia tano, sehemu ya mbele na sehemu ya nyuma. Sehemu ya mbele tunaona picha ya Mzee Jomo Kenyatta, ambaye alikuwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Rais wa Kenya wa kwanza.

Chumba ni cha mpesa, ni duka ambalo hutumika mtu anapotaka kutoa pesa au anapotaka kutuma pesa au anataka kuhifadhi pesa katika simu yake.

Kuna bidhaa mbalimbali za kuuzwa pamoja na begi ya kubebea bidhaa hizo. Kuna bidhaa za kurembesha mwili. Kuna kamba za kijiuno. Kamba kuna aina mbili, kamba za wanawake na kamba za wanaume. Ikiwa wewe ni mwanaume, basi kuna kamba ambazo inafaa ununue, ila sio kama hizi.

Kuna aina mingi za kanisa, kuna kanisa za kiislamu, na kuna kanisa za kikristo. Tunaona muislamu moja ambaye anapita kando ya duka la Mpesa. Duka la Mpesa hutumika unapotaka kutuma pesa, kuhifadhi pesa, au unapotaka kutoa pesa.

Wamaasai katika nchi yetu ya Kenya, wameheshimu kabila yao. Tunapata vifaa vyao vya kazi vimewekwa ili watu wanunue, kuhakikisha kuwa kabila au kanuni zao zimehifadhiwa.

Dan Oyuga Anne, amepewa risiti ya kuonyesha kuwa, amelipa shilingi elfu moja na hamsini ya kuangaliwa kwa hali ya gari yake ya kazi.

Mandishi haya yanaonyesha kiwango cha uendeshaji wa magari. Kuna vithibiti mwendo ambayo husaidia gari isiende kasi sana, Hapa kuna maandishi pia yanaonyesha mafuta ambayo gari lako limetumia likiwa barabarani.

Jane, anataka kujiandikisha kuchukua mkopo katika biashara la KopoKopo. Kuna aina mingi ya biashara ambayo unaeza anza kwa kutumia mkopo. Kuna magari pia au hata pikipiki ambayo huchukuliwa kwa kutumia mkopo.

Mary Nyambura Wanjiru amepewa risiti kutoka katika ofisi ya wale wanaopea wananchi huduma, inaonyesha kuwa amewalipa shillingi elfu moja ya kupewa huduma ya kipekee.

Tunaaona watu wawili ambao wanasalimiana. Mmoja anapea mwenzake kifunguo ya gari, ni kama anampongeza kwa kile ambacho amefanya. Tuzo kama ya gari si rahisi kupata. Nikama amefanya kitu kizuri sana, katika maisha ya mwenzake au katika nchi yetu ya Kenya. Shughuli hii inaweza kuwa utafiti wa kutosha.

Hili ni duka la kuuza maziwa na bidhaa ambazo zinatokana na maziwa yenyewe. Tunapata mnunuzi mmoja ambaye anaingia katika duka hili, ili apate kupewa maziwa.